Katika eneo la nje kuna kifaa maalumu cha kuuzia maziwa, ambacho kimewekwa. Kifaa hiki huwahudumia wateja hata kama hakuna mhudumu, kwani kuna mahali pa kuweka fedha na mahali pa kutiririshia maziwa. Hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Mwanamke mmoja pamoja na mwanaume mmoja wamesimama katika kifaa maalumu cha kuuzia maziwa, mwanaume huyo amekinga chupa katika bomba la kutiririshia maziwa. Hii inaashiria upatikanaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa maziwa.

Katika soko la wazi kuna bidhaa za matunda ambayo yamepangiliwa vizuri na wanawake wawili waliovalia barakoa wanaendelea kupangilia vizuri matunda hayo ,hii inaashiria utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa sokoni.

Ndani ya duka kubwa la kisasa kuna bidhaa ambazo zimepangiliwa kwenye kabati za vioo, zikiwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, hii inaashiria kuwa utolewaji wa huduma ya uuzaji na ununuaji wa bidhaa madukani.